Wakimbizi, ama hawa ni wachezaji wanariadha kutoka Kenya, maanake wamefaa shati yao imeandikwa Koech na mwingine imeandikwa Kenya. Wote wameibuka washindi ama tena wamejifunika bendera ya Kenya huenda wameibuka washindi.

Huyu amepiaka ako Kwenye kiwanja uenda anasherekea uoande ya kwanza ama kuwa kiongazi katika timu Yao timi Yao inaeza kuwa imepuka ushindi ama ameshida ama anesikia mauchunfu katika mguu wake pale Kuna watu shuudia ama wanaangalia kile kinacho tendeka

Daktari ameshika sindano lake akiwa anapima dawa halafu pale kando kuna mama akiwa amemshika mtoto ambaye analia. Huenda analia sababu anaogopa sindano. Mama mwenyewe amemshika ambaye amevaa shati lake nyekundu.

Hii ni kitabu ambayo watoto wa darasa la pili huwa wanatumia. Mwalimu ama wanafunzi wenyewe huwa wanatumia kitabu kusoma pale darasani.

Hapa ni chumba ama kiwanja ambapo wanafunzi ama watoto haswa kama kuna siku wameletwa siku ya kuzaliwa ,krismasi hukuja hapa ili kuchezea ama kusherekea, hasa huletwa watoto waliokuwa na miaka kumi na kuenda chini ili wakuje kuchezea hapo.

Hapa ni darasa, darasa ambalo kuna maviti ya wanafunzi imepangwa vizuri ama kumejaa tena kuna viti za nyeupe alafu tena kando yake kuna komputa, tena kuna ubao, darasa hili ni kusafi ila hakuna watu, ama haina wanafunzi wenyewe.

Hapa ni darasa, darasa hili ambalo haina watu kuna viti alafu kuna desk ambapo ni darasa la wanafunzi ilhali huenda wameenda nyumbani ama wameenda kukula, ilhali darasa kumetulia na ni kusafi

Huyu ni mwanaume mlemavu ambaye anaendesha baiskeli, ingawa bado ni mlemavu lakini bado anang'ang'ana akiwa kwa mazoezi yake ya kipindi ujao mchezo unaokuja

Hawa wako paresheni wanafanyia mtoto oparasheni ambao madaktari watata moja ni mama na wawili ni wanaume wakifanyia mtoto oparasheni hili kuwesa kusaidia mtoto mtu alikuwa anapita maumifu fulani.